Hili ni duka la nguo hasa wanaume. Mdoli amevalishwa shati la rangi nyeupe na jaketi ya rangi ya kahawia akiwa ameekewa viatu chini yake. Chini kuna vigae vya rangi nyeupe. Juu kwenye dari kuna taa ambazo zinaangaza eneo mzima.

Hili ni duka la kuuza nguo hasa za wanaume. Zimepangwa kwenye rafu kwa usawa na utaratibu. Kwenye dari kuna taa ambazo zimepangwa kwa foleni zikiwa zinapeana mwangaza kwenye chumba chote na kuna moja kubwa iliyo na taa nyingi.

Hili ni duka la kisasa na kifahari la nguo za wanawake. Midoli wawili wamevalishwa fulana nyeupe na vinyasa, wakiwa wenye rangi nyeusi. Mmoja amevalishwa kofia kubwa kichwani.

Hili ni duka la bidhaa za wanawake. Ukutani wameweka mabango matatu ambayo yana nyuso za wanawake wakitabasamu. Bidhaa zimepangwa kwenye safu ndefu kwa usawa na utaratibu. Baadhi yake ni miwani, mikufu na vipuli.

Hili ni duka la kisasa la nguo za wanaume. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu kwa utaratibu na usawa. Baadhi ya vitu vinavyo uzwa hapa ni viatu, suti, mikufu na bangili.

Hii ni sehemu ya duka ya kuuza bidhaa za wanaume hasaa mashati. Yamepangwa kwenye rafu ambayo ni ya rangi ya kahawia, yakiwa yamekunjwa kwa usawa na utaratibu. Juu yake kuna bango ambalo limeandikwa sale up to 55% off .

Hili ni duka la kisasa la kifahari la bidhaa za urembo za wanawake. Baadhi ya bidhaa ni saa, mikoba, kofia na vitambaa. Kuna mdoli aliyevalishwa fulana nyeupe na kofia kubwa kichwani.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la kuuza nguo hasaa za wanaume. Rafu zimepangwa kwa usawa na utaratibu. Kuna meza ya buluu ambayo ina kikokoto na vitabu kadhaa. Kwenye rafu kuna makoti ya rangi tofauti ikiwemo ya buluu na rangi ya kijivu.

Ni katika maeneo ya kuuza nguo. Kunao midoli watatu wamevalishwa rangi zinazometameta. Watu wamefika hapa kununua nguo. Mlinda lango anahakikisha usalama unaimarika hapa.

Hii ni sehemu ya mbele ya duka la nguo za wanawake. Midoli mingi imevalishwa nguo, nyingi zikiwa rinda. Zina rangi tofauti, ikiwemo manjano, nyeusi, nyekundu, na za madoadoa.

Hili ni duka la nguo hasa za mitumba ambazo zinauzwa kwa bei nafuu. Wateja kadhaa wamesimama wakichagua nguo . Mwanamke mmoja ameshikilia fulana mbili mkononi, moja ikiwa na mistari ya bluu na kijivu. Mwanamke huyo amevaa barakoa.

Hili ni duka la nguo za wanaume. Upande wa kushoto kuna koti zilizopangwa kwa rangi na ukubwa, baadhi zikiwa zimetundikwa na nyingine zikiwa kwenye rafu. Sakafu ni nyeupe na safi sana.

Hili ni duka la nguo. Kuna bidhaa nyingi kama vile viatu, mikoba na vifaa vya mitindo. Upande wa kushoto kuna rafu ndefu zilizojaa viatu vya aina mbalimbali vikiwa vimepangwa vizuri kwenye rafu.

Hili ni duka laa kuuza nguo ya mitumba. Hii ni sehemu ya fulana za wanaume, kwa sababu kuna bango linaloonyesha. Kuna viatu ambavyo vimewekwa juu ya rafu. Nguo zimepangwa kwenye viango ambapo kuna utaratibu ili kuwaelekeza wateja wanachokitaka.

Hili ni duka la kuuza nguo za wanaume. Kwenye rafu kuna viatu ambavyo vimepangwa kwa utaratibu. Kuna koti la blue ambalo limewekwa kwenye hanger , tai ambazo zimepangwa kwa mpangilio wa kisahihi. Kwenye meza kuna kikokoto ambacho kinatumika kufanya hesabu baada ya wateja kununua bidhaa.

Hili ni duka la kuuza mapambo ya wanawake. Kuna vipuli, mikufu, miwani na bangili. Ili kudhibitisha ni duka la wanawake, kuna picha za wanawake ambazo zimewekwa kwenye ukuta.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la nguo. Kuna nguo nyingi zinaning'inia kwenye mabati, zingine zikiwa zimekunjwa kwa utaratibu, na kupangwa kwenye rafu. Kuna midoli kadhaa zilizovalishwa baadhi yake, mmoja akiwa amevalia kofia kichwa, fulana, na kaptura.

Wanaume wawili wanasalimiana kwa tabasamu, labda baada ya biashara. Kando yao kuna mwanamke aliyeketi akiwa amembeba mtoto mchanga msichana. Juu ya meza kuna faili na kompyuta ndogo ya mkono na simu.

Hili ni gari aina ya Nissan likiwa limeegeshwa kando ya barabara lina rangi nyeupe milango yote imefungwa na nambari ya usajili ya Kenya ipo nyuma kuna mistari ya umeme na miti upande wa kulia.

Hili ni eneo wazi la uuzaji au uegezaji wa magari. Baadhi ya magari yamepangwa kwenye foleni, yakiwa hayana nambari za usajili. Yana rangi ya kijivu. Nyuma yake kuna bango kubwa, lililoandikwa kwa kiasili ya kihindi.

Hili ni gari ambalo limeegeshwa kwenye maeneo ya asili, lina muundo wa kisasa na linang'aa sana. Rangi yake ni nyeupe, ina nambari la usajili la kenya ambayo ni KDH 990J.

Hii ni sehemu ya maegesho iliyojaa magari mengi. Yamepangwa kwa safu, baadhi yakiwa yenye rangi nyeusi na kijivu ingawa kuna moja jekundu linalong'aa upande wa kulia. Hakuna mtu yeyote karibu na magari hayo.

Hii ni sehemu ya uuzaji au uegeshaji wa magari. Kuna aina tofauti za magari zikiwemo za rangi nyeupe, kijivu na nyeusi. Nyuma yake kuna jengo kubwa la kisasa lenye ghorofa nyingi.

Hii ni sehemu ya nje kando ya jengo kubwa labda hoteli, gari ndogo aina ya nissan limeegeshwa likiwa limepakwa rangi nyeupe na nambari ya usajili ya Kenya. Mlango umefungiliwa, mguu wa mtu unaonekana kutoka ndani.

Hili ni sehemu wazi ambalo magari kadhaa meupe yameegeshwa. Moja likiwa limefunguliwa sehemu ya mbele, ambalo halina nambari ya usajili. Mwanamke na mwanamume wamesimama mbele yake, wakiongea kwa ishara ya mikono.

Hili ni trela la kubeba magari. Lina ghorofa nyingi iliyoundwa mahususi kusafirisha magari mengi kwa wakati mmoja. Lina rangi ya bluu. Magurudumu manne yamepangwa ipasavyo. Trela hii ni ndefu na pana. Imeegeshwa nje labda eneo la viwanda.

Gari lenye rangi nyeupe limeegezwa kwenye maeneo ya asili. Lina nambari la usajili la Kenya ambayo ni KDH tisa tisa sufuri J.Magurudumu yake yanang'aa sana.

Hii ni sehemu ya kuuza au kuegesha magari. Yamepangwa kwa foleni kwa usawa na utaratibu. Yana rangi tofauti, ikiwemo nyekundu, nyeusi, kijivu, na nyeupe. Hakuna mtu yeyote aliye karibu.

Hili ni gari la usafiri aina ya Tuktuk, likiwa limepakwa rangi nyekundu. Lina magurudumu matatu. Limefunikwa na kiasi cha matawi na miti yenye majani mabichi. Lina milango miwili upande wa kushoto.

Hili ni gari limeegeshwa kwenye maeneo ya asili. Lina muundo wa kisasa na linangaa sana. Magurudumu yake bado ni mapya. Lina nambari la usajili wa Kenya ambayo ni KAC 140 D.

Watu watatu, mwanamke mmoja na wanaume wawili wamesimama katikati ya magari, wakiangalia simu kwa tabasamu. Mwanamke ameeka mikono kwenye mifuko ya suruali yake. Mwanaume mmoja amevalia suti ya rangi ya buluu na tai.

Hii ni sehemu ya maegesho ya magari, yakiwa yamepangwa kwa safu ndefu. Yana rangi mbalimbali, ikiwemo fedha, nyekundu na bluu. Kuna watu watatu, wawili wanaume naye mmoja ni mwanamke, wanaoongea katikati ya magari.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye nyasi ndefu yakiwemo ya rangi nyeusi na nyeupe. Nyuma yake kuna msitu ambao una majani ya rangi ya kijani kibichi. Baadhi ya magari yanaonekana mapya.

Hii ni sehemu ya ukumbi ya kutengeneza magari. Magari mengi yameegeshwa kwenye foleni, yakiwemo yenye rangi nyeupe na ya chungwa. Chini, kuna rangi au mstari wa kijani kibichi na manjano.

Hii ni sehemu ya mkutano ambapo mabasi yanatengenezwa. Kuna mabasi kadhaa yakiwa katika hatua mbalimbali za utengenezaji. Kuna basi la manjano ambalo lipo katika hatua za mwanzo mwanzo.

Hapa ni mahali ambapo watu wameegesha magari yao. Kwa umbali kunaonekana kuwa na mahema ili kuthibitisha kuwa kuna sherehe au matanga mahali hapo. Kuna mtu ambaye ana angalia utaratibu na usalama wa magari ya watu hawa.

Kuna lori kubwa la kusafirisha magari ambalo limebeba magari aina tofauti. Kuna majukwaa matatu iliyopangwa kwa utaratibu na ujanja ili kubeba magari mengi. Limeegeshwa kando ya barabara.

Hapa kuna magari matatu yameegezwa. La kati limefunguliwa milango. Mwanamke anaonekana akiwa amesimama karibu na mlango huo. Hili lingine ni jekundu, ambalo lina magurudumu matatu, almaharufu, tuktuk.

Hili ni eneo wazi la kuuza bidhaa za kiasili hasa nguo za kitenge na picha na michongo ya kiasili. Watu wananunua wengine wakiuza. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti cha plastiki akiwa amevalia kofia nyeusi kichwani na fulana nyekundu.

Ni katika maeneo ya wazi. Watu ni wengi na wako katika shughuli zao. Maeneo kama haya hufanyika katika miji mikuu. Bidhaa zimemwagwa chini labda kwa ajili ya kuuzwa.

Hili ni eneo wazi la kuuza vikapu vya kiasili vilivyotengenezwa kwa makonge. Vimewekwa chini ya sakafu iliyopigwa simiti. Havina vifuniko, vina rangi tofauti ikiwemo manjano, nyeupe na kijivu.

Hii ni duka ya kuuza viatu vya wanaume. Vina rangi tofauti tofauti na zimepangwa vizuri. Kunaye mwanadada mmoja anatembea ndani ya duka hili labda amefika hapa kununua viatu.

Hili ni eneo la kuuza bidhaa za kiasili, hasaa za wamasai. Baadhi ya vitu vinavyouzwa humu ndani ni mikuki, ngao vikapu na vitambaa. Mwanamke mmoja aliyevalia shati nyeupe ameketi kwenye mkeka anapouza bidhaa zake. Mzungu mmoja akiwa ameinama karibu naye labda ananunua kitu.

Hili ni eneo la nje pengine soko au karakana ndogo. Kuna rundo kubwa la vitu vinavyofanana na magurudumu ya zamani yaliyokatakatwa. Nyuma yake kuna tanki kubwa jeusi la kuhifadhi maji. Watu kadhaa wanaendelea na shughuli zao.

Hii ni soko ya kuuza bidhaa za kitamaduni. Bidhaa hizi hutengenezwa sana sana na jamii ya kimasai. Kunao wanaume watatu wamesimama labda kujadiliana bei. Bidhaa zina miundo tofauti tofauti na zinapendeza sana.

Hiki ni kidimbwi cha maji mengi yaliyo enea katikati kuna mti mkubwa ulio katika na kunguka ndani ya maji ukitengeneza daraja la asili kuna msitu mnene wenye miti mingi. Mazingira ni ya kijani kibichi.

Hili ni duka la kisasa la kuuza vitenge au nguo za kushona. Bidhaa zimepangwa kwenye safu ndefu kwenye rafu. Kuna aina nyingi na rangi tofauti za nguo zinazouzwa. Ukuta ni mweupe na kuna viatu juu ya rafu.

Hii ni sehemu wazi ya kuuza bidhaa zilizotengenezwa kwa chuma alamarufu jua kali. Baadhi ya vitu vinavyouzwa hapa ni karai, sanduku na vijiko. Wanaume wawili wamesimama karibu na jengo dogo la kuhifadhi vifaa hivyo.

Hili ni eneo kubwa lililofunikwa, soko au bohari. Kuna paa kadhaa zilizopindwa zikiwa zimetengenezwa kwa mabati ambazo zinalinda eneo dhidi ya mvua au jua kali. Kuna viti vya plastiki vya rangi tofauti.

Hili ni soko wazi la bidhaa mbalimbali za sanaa na ufundi. Vitambaa vingi vimechorwa picha za wanyama kama tembo na simba. Watu kadhaa wanawahudumia wateja. Kuna mingi yenye majani madogo ya kijani.

Hili ni eneo wazi la kuuza bidhaa za kitamaduni, hasa za kimasai. Bidhaa zimepangwa kwenye karatasi nyeupe na manjano. Baadhi ya bidhaa zinazouzwa ni, bangili, mikufu na vipuli. Mama ambaye amevalia nguo ya manjano ameketi kwenye mtungi.

Hii ni sehemu ya ndani ya uuzaji wa bidhaa za kiasili, hasaa za kimaasai. Zimepangwa kwenye ukuta ambapo zinaning'inia zikiwemo mikufu, mikoba na vifaa vya kuvaa shingoni. Kuna stuli ndogo ya plastiki. Mwanaume mmoja amesimama akiwa amevalia shati la kijani na barakoa.

Hili ni eneo wazi la kuuza bidhaa labda sokoni. Bidhaa zimepangwa kwenye uteo. Kuna miavuli za rangi tofauti ikiwemo manjano, buluu na nyeupe. Kuna wanunuzi na wauzaji.

Ni sehemu ya soko ambayo wanauza mayai, nafaka, mboga na matunda. Nafaka imewekwa ndani ya magunia. Baadhi ya magunia hayo ni ya rangi ya manjano na nyeupe. Mayai yamepangwa kwenye kreti za rangi tofauti.

Hili ni soko kubwa lenye shughuli nyingi huenda likawa soko la wazi. Kuna idadi kubwa ya watu na meza zilizofunikwa na miavuli ya rangi tofauti ikiwemo nyeupe, nyekundu, kijani na bluu.

Hili ni eneo la wazi la kuuza bidhaa za kiasili ikiwemo mikufu, vibeti, maleso. Watu kadhaa wamesimama wakiwa wamevalia suruali nyeusi, wote wakiwa wanaume, labda wanatafuta kitu ambacho watanunua.

Hili ni soko la bidhaa za sanaa au ufundi. Labda nchini Kenya kutokana na bendera za Kenya. Upande wa kulia kuna samafu au nakshi ndogo zilizochongwa kwa mbao kwa umbo la wanyama mbalimbali kana vile pundamilia.

Hili ni duka la kiasili la bidhaa zinazotengenezwa na wamasai. Baadhi ya vitu vinazouzwa ni mishipi, mikufu, bangili, na vipuli. Vifaa hivi vimeekwa kwenye karatasi.

Hili ni duka la kiasili la kimasai, bidhaa zinazouzwa hapa ni kama vile; bangili, shanga, na vipuli. Bidhaa hizi husafirishwa hadi nje ya nchi.

Hili ni duka la kiasili la kimaasai. Baadhi ya bidhaa zinazouzwa hapa ni mkufu, mshipi na uteo unaoonekana ukiwa umebandikwa juu ya mti. Mwanake amevalia leso kiunoni akiwa ameketi kwenye benchi akitengeneza bidhaa zingine.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi barabarani. Watu wengi wanatembea kushoto na kulia. Kuna bidhaa mbalimbali, zimewekwa chini ya miavuli zikiwemo matunda na mboga.

Hili ni duka la kuuza bidhaa za kitamaduni. Vikapu, mikufu na bangili. Zimepangwa kwenye miti ambazo zimechongwa vizuri na zikaekelewa hapo, ili wateja wasikuwe na ugumu wa kutafuta wanachokitaka.

Haya ni marombota ya nguo yaliyopangwa vizuri. Kila kirombota kimepangwa juu ya kingine. Imefungwa na kamba nyeusi. Hizi ni nguo za mitumba au nguo za jumla, zinazosafirishwa kutoka nchi nyingine.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi lililo barabarani. Watu kadhaa, wengi wao wakiwa wanawake wameketi chini wakiuza bidhaa mbalimbali. Kuna rundo la viazi, vitunguu na mazao mengine ya shambani.

Huu ni ukuta uliofunikwa na vinyago vingi vya kiafrika, vimetengenezwa kwa miti na vina maumbo tofauti baadhi yake vina ndevu au nywele zilizotengenezwa kwa nyuzi, kuna vitu vingine vidogo vidogo kama visu.

Hii ni sehemu wazi ya barabara ambapo kuna maduka matatu: mmoja likiwa na mlango wa rangi ya hudhurungi, lingine likiwa na nyeusi, na lingine la tatu likiwa na mlango wa rangi ya kijani kibichi. Nyuma yake kuna gorofa ndogo ambalo limejengwa kwa mabati na limepakwa rangi ya bluu.

Hili ni jengo la kisasa lenye ghorofa tatu au nne. Limepakwa rangi ya blue . Chini kuna chumba au duka la kuuza bidhaa za ujenzi, kama mabomba. Kando upande wa kulia, kuna baiskeli zilizopangwa kwa utaratibu na usawa.

Hili ni jengo kubwa la kisasa labda la mtu binafsi madirisha makubwa yamepakwa rangi nyeusi yakiwa na pazia nyeupe ukuta wa juu una taa ndogo kila mahali wa kupeana mwanga wakati wa usiku nje kuna majani madogo ya kijani kibichi.

Jengo kubwa la ghorofa linaweza kuwa la makazi au la biashara. Juu yake kuna matangi mawili ya kuhifadhi maji. Limezungukwa na miti upande wa kulia na kushoto. Eneo hili limeekwa ukuta wa mabati.

Hili ni jengo dogo au nyumba ya wageni. Imejengwa kwa mawe ya kijivu na sehemu ya kuta nyeupe. Paa ni la vigae vyekundu na rangi ya udongo. Kuna milango miwili mieupe na madirisha matatu ya chuma.

Hili ni eneo la makazi ambapo kuna nyumba tofauti ikiwemo ghorofa na nyumba za kawaida. Zimejengwa kwa kutumia rangi tofauti ikiwemo nyeupe, manjano na hudhurungi. Kando kuna ukuta ambao umezunguka eneo hilo kukiwa na nyasi ndefu zilizokauka.

Hili ni jengo la kisasa leye nyunba ye ghorofa yenye rangi ya kahawia na kijivu. Lina madirisha makubwa mengi yakiwa yameekwa vioo. Mti mrefu uko nyuma ya nyumba, una matawi madogo mengi ya kijani kibichi. Jumba hili limezingirwa na ukuta wa mawe.

Huu ni mnara mferu wa simu. Umeekwa imara kwa mawasiliano ya rununu. Una rangi nyekundu na nyeupe. Kuna jengo lenye paa la kahawia karibu na mnara huo. Nyuma yake kuna majengo mengine na miti, kwa umbali.

Hii ni sehemu ya jiji. Kuna barabara mbele yake na kando kuna vibanda vya biashara. Nyuma ya vibanda hivi kuna majengo mawili makubwa. Jengo la kushoto bado limo katika harakati za ujensi.

Jengo la gorofa nyingi liko chini ya ujenzi. Kuna majengo kadhaa ya gorofa baadhi yakiwa yamekamilika na mengine yangali. Watu wengi wanafanya kazi kwenye tovuti ya ujenzi na ina miradi mikubwa ya makazi.

Jengo refu la ghorofa lililowashwa taa limezungukwa na miti mirefu ya kijani kibichi. Kuna mianga mingine ya jiji ikiashiria kuwa kuna makaazi na majengo mengine. Kuna utulivu na amani ya usiku.

Haya ni majumba ya kisasa, labda shule au chuo cha mafunzo. Inje kuna kokoto zilizo wekwa kwa usawa na utaratibu, ili kufanya mazingira yawe ya kuvutia. Nyumba hii ina milango na madirisha makubwa sana. Imepakwa rangi nyeupe na ingine imepitishwa kuwa mistari ya buluu.

Hii ni sehemu ya jengo la gorofa ambalo linamakaazi rangi za nje ni za kuvutia macho zikiwa na mchanganyiko wa rangi ya zambarau manajano na kuta za matofali zenye rangi ya kahawia nje ya jengo hilo kuna bango amabalo limeandikwa house to rent.

Hili ni jengo lenye ghorofa nyingi na ni la kisasa labda la makazi. Lina madirisha ya vioo. Limepakwa rangi ya hudhurungi, nyeusi na kijivu. Juu yake kuna nguo ambazo zimeanikwa. Kuna tujumba tudogo ambato tumewekwa matanki ya maji juu.

Bango hili linatangaza mradi wa majengo unaoitwa Hayati heights uliopo njia ya Kindaruma karibu na shule ya saint nicholas . Nyuma ya bango hilo kuna ghorofa ya rangi ya kahawia na lulu.

Kuna majengo kadhaa chini ya anga ya bluu. Sehemu ya mbele kuna eneo wazi la ardhi, ukuta wa matofali unaotenganisha eneo hili na majengo mengine. Kuna udongo na nyasi chache.

Kuna jengo refu la gorofa, juu yake kuna bango kubwa lenye maandishi To Let . Kwenye gorofa ya juu zaidi kuna antena ndefu ya mawasiliano. Jengo limepakwa rangi ya kijani. Anga ni bluu na mawingu machache meupe.

Haya ni majumba ya Highway Heights ambayo yanatangazwa kwenye bango ambalo limeekwa katikati ya jiji. Majumba haya yanapatikana kilimani ambapo kuna ofisi na yanaonekana yakiwa tayari kuingiwa wakati wowote.

Haya ni majumba ya upangaji. Yamejengwa kwa muundo ya kisasa. Kuna sehemu ya kuegeza magari ya wapangaji na wageni ambao wanakuja kutembelea sehemu hii wanapotafuta nyumba.

Kuna majengo kadhaa marefu chini ya anga safi ya bluu yenye miti katikati. Bango kubwa la matangazo limeandikwa Plameria residency, lina picha yenye jengo la kisasa.

Hii ni sehemu ya duka la jumla ya kuuza mboga na matunda baadhi ya vitu vimepangwa kwenye rafu za plastiki ambazo zimewekwa kwa usawa na utaratibu baadhi ya vitu vinavyouzwa ni viazi vikuu, nyanya vitunguu, mboga na matunda.

Ni katika duka kuu na bidhaa zimepangwa vizuri. Kunaye mwanaume mmoja amesimama, labda kununua bidhaa. Vibandiko vidogo vimewekwa kwenye rafu kuonyesha bei ya bidhaa.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kuu hasa ya kuuza nguo za wanawake. Midoli kadhaa wamevalishwa nguo za ndani za wanawake vikiwemo za rangi nyekundu, buluu na kijani. Kando ya hizo midoli kuna mti wa krismasi wa plastiki.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la jumla, ambapo bidhaa zimepangwa kwa rafu kwa usawa na utaratibu. Kuna mabango makubwa yanayo ning'inia hewani yakiwa yanatangaza bidhaa mbalimbali. Baadhi ya vitu vinavyo uzwa ni mchele. Juu ya dari kuna taa ambazo zinaangaza na zimetapakaishwa zikiwa zinaangaza eneo nzima.

Ni sehemu ya ndani ya duka la jumla. Mwanamume amesimama akiwa amevalia shati nyeupe, na suruali nyeusi akitazama simu. Bidhaa zimepangwa kwa usawa na utaratibu kwenye safu ndefu. Sakafu ni safi. Juu ya mabati kuna mabango yanayoning'inia yakitangaza bidhaa.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la jumla la vifaa vya elektroniki vya nyumbani. Upande wakulia kuna jokovu zilizo pangwa kwa safu zikiwa na lebo za bei au maelezo. Rafu kadhaa zimepangwa vizuri na kwa usawa.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kuu, rafu zimepangwa bidhaa nyingi, kwa usawa, na utaratibu. Vigae ni vya rangi nyeupe, na kahawia. Juu ya mabati kuna taa zinazoangaza, chumba chote, kuna bango linalotangaza bidhaa.

Hii ni sehemu kubwa ya bidhaa. Kuna safu ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto, rafu zimejaa karatasi shashi. Chupa za mchuuzi zenye rangi nyekundu zimepangwa kwa usawa na utaratibu.

Hili ni duka kubwa sehemu ya vinywaji na maji. Kuna rafu ndefu zina aina za vinywaji mbalimbali. Katikati na upande wa kulia kuna chupa nyingi za soda kama vile Fanta. Sakafu ni safi.

Hili ni duka kuu la jumla. Bidhaa zimepangwa kwenye safu ndefu kwenye rafu. Watu wananunua kwa umbali. Kuna bango kubwa lililoandikwa drink . Juu ya mabati kuna taa zinazoangaza.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa la jumla ambalo lina mashini ya kuosha nguo, bei zimebandikwa kwenye baadhi ya mashini kuna bango kubwa lenye matangazo ya bidhaa ikiwemo matangazo ya LG baadhi ya mashine imebandikwa bei.

Hili ni duka la kuuza vifaa vya nyumbani hasa mashine za kufua na vyombo vingine vikubwa vya jikoni. Kuna chapa la LG likiwa limejitokeza sana na mabango yanayo tangaza bidhaa.

Hili ni duka kuu sehemu ya vyakula. Kuna rafu ndefu zilizo jaa bidhaa mbali mbali. Kushoto na katikati kuna mifuko mikubwa iliyo pangwa vizuri. Juu kwenye mabati kuna bango lililo andikwa flour .

Hili ni duka kubwa. Mbele upande wa kushoto, kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali, ikiwemo soda. Nyuma kuna sehemu ya kuuzia nyama. Wafanyikazi wawili wamevaa sare nyeupe na nyekundu.

Hili ni duka kuu. Linaonekana kama la kuuza baiskeli. Safu nyingi za baiskeli zimepangwa vizuri, zikionyesha aina na ukubwa na pia umri wa wale watakaoziendesha baiskeli hizo.

Hili ni duka kuu. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu vizuri, kisha bango limewekwa kando yake ili kuonyesha bei. Hii ni sehemu ya kuuza sabuni za kuosha choo na zile za kuosha vyombo.

Hili ni duka kuu la kuuza bidhaa tofauti. Hii ni sehemu ya kuuza aina yoyote ya nyama. Kuna ya kuku, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Imewekwa bango la kuonyesha kila aina ya nyama unayotaka.

Mtu huyu ni mfanyikazi wa duka kuu. Anapanga bidhaa kwenye rafu. Amevalia shati la machungwa lenye nembo naivas. Mbele yake kuna rafu zilizojaa chupa za vyakula vya aina mbalimbali.

Rafu zimejaa vyakula vya wanyama katika duka kubwa au chumba cha kuhifadhi bidhaa ,rafu zimepambwa na vyakula vya mbwa na kuna nembo food dog ,kwingine kuna vyakula ambavyo ni vya wanyama tofauti.

Hii ni sehemu ya duka kuu, ambapo bidhaa za plastiki zimepangwa kwenye rafu ndefu. Kuna watu wawili wamesimama wakiangalia bidhaa hizo. Mmoja akiwa mwanaume aliyevalia fulana nyeusi, mwingine akiwa mwanamke aliyevalia barakoa ya blue .